Mwanamke mmoja anayeonekana mwenye furaha ameketi kwenye mashua ya mazoezi ya kuendesha kwa kutumia mapapai juu ya mto. Amevaa mavazi ya michezo na anaonyesha ishara ya amani kwa mikono yake na nyuma yake kuna mandhari ya mto tulivu wenye miti pembeni.

Darasa lililo na viti na meza, za wanafunzi zikiwa zimepangwa mstari kwa mstari, pembeni mwa, ukuta kuna kompyuta kadhaa, kwenye meza ndefu, zikionyesha kuwa chumba hiki kinaeza kutumika pia kama maabara ya kompyuta, dirisha, lenye grili na pazia la rangi ya machungwa linaonekana upande wa nyuma.

Mtungi wa gesi ya kupikia wa rangi ya machungwa na mwingine wa rangi ya kijivu pamoja na kizimamoto cha dharura kikiwa ukutani. Vyote vipo eneo lenye grili za chuma kwa ajili ya usalama. Mpangilio huu unaonyesha juhudi za kuhakikisha tahadhari dhidi ya moto na matumizi salama ya gesi katika jengo hilo.

Kabati maalum la kuhifadhia au kuchaji vifaa vya kielektroniki kama vile compyuta mpakato au tableti. Kabati hili lina mlango wa kufungwa kwa usalama na lina mashimo kwa pande zake kw ajili ya uingizaji wa hewa ili kuzuia vifaa visipate joto kupita kiasi. Lina magurudumu kwa ajili ya urahisi wa kuskuma.

Ubao wa darasani unaonyesha somo la lugha siku ya ijumaa, Februari mwaka wa 2025. Swali limeandikwa kwa rangi nyekundu. Swali, herufi ndogo hutumika wapi?. Chini yake kuna herufi ndogo za alfabeti zikiwa zimepangiliwa katika mistari mekundu. Pia kuna rula ya rangi ya chungwa inayowekwa wima juu ya ubao.

Bango lililo andikwa fire assembly point ikiwa na mshale unaoelekeza kulia limewekwa mbele ya tangi kubwa la maji. eneo kama haya hutumika kama sehemu ya mkusanyiko wa dharura endapo moto utazukaili kuakikisha watu wanakusanyika mahali salama kwa kuhesabika na kupewa msaada.

Bango la elimu linaloonyesha saa ya mviringo likiwa darasani limepambwa kwa rangi angavu na vipande vya maua vinavyozunguka saa kuonyesha vipindi vya saa kwa maneno. Bango hili linaonyesha saa ya saa tano na dakika mbili kwa kutumia mishale ya saa na dakika.

Kikundi cha wanamichezo wa Kenya, wakiwa wamevaa sare nyekundu na mapambo ya kitamaduni, kimeingia uwanjani wakati wa sherehe za ufunguzi wa mashindano. Baadhi yao wako kwenye viti vya magurudumu na mmoja akiwa amebeba bendera ya taifa kwa fahari.

Kocha na wachezaji wenye ulemavu wa viungo wakiwa uwanjani wakifanya mazoezi ya mpira. Wachezaji wawili wanaonekana wakitumia magongo ya kutembelea huku wakivaa mavazi ya michezo. Kocha aliye katikati anatoa maelekezo akiwa amevaa jezi na viatu ya spoti. Mandhari ni ya uwanja wa michezo wenye viti vya kijani na nyekundu.

Kitabu cha kufundishia lugha kifaransa kwa darasa la nne, kimeonyeshwa kikiwa na jalada la rangi ya machungwa na kijani, pamoja na watoto watatu wakicheza, kuruka kamba kwenye uwanja wa nyasi. Kimeandikwa kuwa ni nakala ya mfano usio uzwa na kimechapishwa na Longhorn.

Karatasi ya mtihani wa somo la kidini kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Maswali yanahusu bibilia, wito wa Mungu kwa Samweli na siku ya uombaji wa jua, mwezi na nyota. Mwanafunzi ameandika majibu na kuchora picha mbili; bibilia na jua.

Ukuta unaonyesha maandishi ya Kenya Society For Deaf Children na jina la kituo kipya cha huduma kwa watoto wenye matatizo ya kusikia. Pembeni kuna bango la dhahabu lialothibitisha uzinduzi rasmi wa kituo hicho.

Jalada la kitabu cha masomo ya mazingira kwa darasa la pili chini ya mtana wa CBC, kimetengenezwa na Vyntex Softcopy Publishers kwa kutumia maelezo saidi ya kueleweka, jalada lina vitu vinavyouhusiana na mazingira kama vile mimea vyombo vya plastiki muswaki buti na pampu ya maji.

Watu wanne wamesimama na kukaa karibu na mashua maalum iliotengenezwa kwa ajili ya michezo ya maji, mtu aliye kwenye mashua anaonekana kuwa na ulemavu na ameketi karibu na kiti cha magurudumu huku wenzake wakimsaidia kuunda vifaa vya mashindano.

Rundo la vitabu lilivyopangwa na juu yake kuna kitabu chenye jalada la rangi nyekundu kikiwa na kichwa cha Ayubu Mashakani kilichoandikwa na John Habwe. Jalada hilo lina michoro inayoonyesha mandhari ya kijijini na watu wakiwa kwenye shughuli mbalimbali.

Kundi la wanaridha wakiwa kwenye uwanaja wa mazoezi ambapo mmoja wao anaongoza na wenzake kushikana mkono. Ishara ya mafunzo au mashindano kwa wanariadha wenye uoni hafifu. Wanariadha wameva mavazi ya michezo yenye nembo kenya ya wakionysha mshikamano na usaidizi wa timu.

Bango la kujifunzia alfabeti ya kiingereza darasani. Inaonyesha herufi zote kubwa na ndogo kuanzia A hadi Z, pamoja na alama za nukta, koma, alama ya mshangao na alama ya swali. Lengo la bango hili ni kuwasaidia wanafunzi wa awali kujifunza kusoma na kuandika herufi kwa utaratibu.

Kundi la wanariadha wa Kenya waliopokea msaada wa kifedha kutoka kwa mdhamini wamevaa sare rasmi na wameshika kundi la shiringi milioni tano kwa ajili ya kamati ya paralimpiki. Tukio hili linaonyesha msaada wa michezo wenye ulemavu na kuendeleza michezo ya kitaifa.